Wanaume hawa watatu wanaonekana kuna mmoja aliyevaa koti nyeupe anapoonekana anawaelezea wengine kuhusu mambo tofauti tofauti.

Dawa hizi tunaziona zimetolewa katika kisanduku ambapo zinahifadhiwa, pale dawa hizi zinaonekana zimeweza kupewa mhudumu mmoja aliyeugua ugonjwa unaotibiwa na hizi dawa.

Katika eneo hili tunaona kuna mafuriko ya maji. Pale tunawaona mtu, mwanaume mmoja na mtoto ambapo wanavuka maji kwenda kuingi nyumbani. Pale tunaziona mbuzi zilizoshikwa na mtoto.

Mwanamke huyu aliyeshika mtoto mikononi mwake anaonekana ameketi kitandani pale. Tunaona hapa ni hospitalini ametoka kujifungua mtoto.

Wanadada hawa watatu wanaonekana wameshika mikononi mwao visanduku nyekundu, pale vinaonekana ni kama wanaeneza mambo tofauti katika kijiji fulani pale wanaonekana wamevaa koti.

Wanadada hawa wawili wanaonekana mmoja ni daktari na mwingine ni mhudumu, pale tunaona dada huyu mmoja daktari anamhudumu huyu mwingine mhudumiwa, pale anamdunga sindano katika mkono wake.